Duka la nguo za kiume likiwa na mashati mengi yaliyoning'inia kwenye hunger . Mbele kabisa kuna msimamo wa chuma wenye mashati saba yaliyoning'inizwa kila moja likiwa na rangi na muundo wake tofauti.

Duka la nguo, au soko la nguo likiwa limejaa aina mbali za nguo na viatu. Mbele kabisa, kuna raki mbili za nguo zilizojaa fulana za wanaume zenye rangi tofauti.

Duka la nguo lililojaa bidhaa zikiwemo nguo zinazopangwa kwenye rafu na kofia zilizowekwa kwenye juu ya meza. Kuna wanunuzi kadhaa wakitembea na kuangalia bidhaa. Baadhi ya nguo za rangi angavu zimeonwa na kijani.

Hili ni duka la manguo na mavazi mengine kama vile begi ambapo tunaona begi zinazong'aa rangi ya cream na zingine zinazong'aa rangi ya manjano.

Duka la nguo la kisasa lenye jina Safari lililoandikwa kwenye herufi maridadi juu ya mlango wenye wa kioo. Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye reki na kuonyeshwa kwenye hema ya makwins.

Ndani ya duka la nguo za wanaume likiwa na suti, mashati na suruali vilivyopangwa kwa uangalifu kwenye rafu na stendi, juu ya vitu hivyo kuna mabango ya matangazo yenye picha ya wanaume waliovalia suti.

Duka la nguo lililojaa aina mbalimbali za nguo na vitambaa. Upande wa kushoto rafu zimejaa vitambaa vilivyo vizuri vikiwa na rangi tofauti na mfumo wa kuvutia.

Safu ya nguo za wanawake zilioning'inia kwa chuma katika duka la nguo. Kuna gunia na nguo nyingine za aina mbalimbali zikiwa na rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, kiliwa na zambarau vyaonekana.

Mlango wa duka la nguo, likiwa na taa nyeupe zinazong'aa na bango kubwa la herufi nyekundu likining'inia juu ya mlango. Ndani ya duka nguo mbalimbali zinatundikwa kwenye rafu na stendi.

Duka la kisasa la nguo na vifaa, linaonyesha bidhaa mbalimbali kwa mpagilio maridadi. Katikati kuna meza nyeupe ya duara eney viwango viwili ikiwa ni mankini anayeonyesha nguo ya kiafrika.

Sehemu ya duka la nguo linaonyesha refu ndefu zilizojaa fulana za wanaume za rangi mbalimbali. Fulana hizi zimepakiwa vizuri. Zimepangwa kwa rundo na kuonyesha aina mbalimbali ya rangi kama vile nyeupe, njano, chungwa na nyekundu.

Ndani ya duka la nguo, likiwa na mavazi mbalimbali yaliyopangwa kwenye rafu na makwinsi. Katika sehemu ya mbele, kuna makwinsi yaliyovalia shati ya rangi ya buluu na majango yenye miraba.

Duka la nguo lililojaa aina mbalimbali ya mavazi, Upande wa kushoto nguo zimepangwa kwenye reki ndefu zikionyesha mtindo tofauti na rangi. Kati ya akuta zimetumiwa kuweka rafu za kuonyesha nguo zilizokuja.

Duka kubwa la nguo lenye makwinsi kadhaa zilizoonyesha mitindo mbalimbali. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi zikiwemo mashati, suruali na sweta. Alama ya unaonekana wazi ikionyesha eneo la kulipia.

Eneo la rejareja au duka la nguo za wanaume likiwa na safu ndefu ya suti na blazer zilizopangwa kwenye rangi nyeusi. Suti hizo zina rangi mbalimbali ikiwemo bluu iliyokolea, kijivu na nyeusi na baadhi ya zile zimechorwa ya miraba.

Mkusanyo mkubwa wa nguo mbalimbali, hasaa jaketi na sweta, zikiwa zimepangwa kwa minajili ya kuuza. Nguo hizi zina rangi tofautitofauti kama vile nyekundu, kijivu, nyeusi, njano zambarau na rangi zingine.

Duka la nguo lililojaa bidhaa. Rangi ya waridi imetumiwa sana katika mapambo ya ndani hasa kwenye kuta na dari. Kuna mistari mirefu ya nguo zilizoingia kwenye vikao vya chuma.

Duka la nguo lililo ndani ya jumba la maduka likiwa na jina juu ya mlango wake. Dirish kubwa la duka linaonyesha makwinis tatu zilizovalia nguo za michezo zenye rangi nyekundu, kijani na nyeusi.

Duka hili la nguo lina nembo ya mrp inayong'aa juu ikionyesha bidhaa za kisasa ndani. Raksi zimejaa nguo mbalimbali za rangi zikiwemo tshati za kijani kibichi na mistari.

Duka la nguo au kitambaa lililojaa nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Upande wa kushoto, rafu za rangi nyeupe zimejaa vitambaa vilivyokunjwa kwa rangi mbalimbali na nguo zimetundikwa chini yake.

Eneo la nje, lenye magari kadhaa yaliyopaki katika uwanja wa nyasi wanaozungukwa na miti. Anga linaonekana wazi na jua linaangaza. Mbali kidogo, kuna hema nyeupe zinazoonekana.

Kundi la watu, wakifurahia nje, kwenye eneo lenye nyasi pana, chini ya anga safi. Magari kadhaa yameegeshwa, yakiashiria mkusanyiko wa watu. Mwanamke mmoja amevaa mavazi, ya kitamaduni. Akionyesha utamaduni wa kipekee.

Gari la zamani aina la wageni likiwa limeegeshwa nje. Gari hilo lina rangi ya buluu iliyofifia. Inaonyesha dalili ya kutu na uchakavu. Mbele ya gari kuna bumper kubwa la chuma ambalo limewekwa.

Watu watatu wamesimama karibu na gari la buluu linalong'aa, inaonekana akiwa ndani ya chumba cha maonyesha ya gari. Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu nyeusi na amevaa sketi jeupe na suruali nyeusi.

Gari la aina ya Subaru Forester lenye rangi ya maroon iliyokoza limeegezwa kwenye lami na njia ya saruji. Gari lina namba ya usajili zikionyeshana linatumika hapa nchini.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha maonyesho ya magari wakiwa wanasimama karibu na gari jeupe la kisasa. Mwanaume mmoja amevaa suti anashiriki kembo ya kuchagi gari la umeme na anaonekana akimuekelea mwanaume mwingine.

Tairi nyingi za magari zimewekwa kwenye mpangilio maalum . Zinaonekana kuwa mpya kabisa na mistari yao inachorwa vizuri. Kuna tairi nyingi sana kiasi kwamba zinajaa picha mzima.

Magari mawili yaliyopakiwa kwenye nyasi. Gari kubwa nyeusi inayofanana na Subaru, imeegeshwa kwenye upande wa kulia ikiwa na madirisha meusi na rims za fedha, nyeusi zingine, muundo wa kipekee.

Roli la kubebea magari ambalo linaonekana kuwa ndogo au la kati likibeba gari la kifahari la rangi ya buluu. Lori lina rangi ya kijivu na lina jungwa la kubebea magari liliundwa maalum

Mandhari ya wazi yenye magari yaliyosimama katikati ya nyasi, yakizungukwa na miti mirefu ya majani mabichi. Magari la kijani limefunguliwa milango, likionyesha watu walioko ndani. Karibu na hapo, tuktuk nyekundu inaonekana.

Sehemu ya ndani ya gari, hasa kwenye dashibodi na usukani. Usukani ni mweusi na una nengo ya subaru karibu nayo, ukiwa na vifaa vya kudhibitisha sauti na simu kwa pande zake.

Gari la kisasa, rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Lina paa kubwa la kupepa mizigo na vioo vya enye tinted . Nyuma yake kuna miti mirefu na mielefu.

Gari la kisasa lina rangi ya kijivu isiyongaa likiwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo kubwa. Gari hili lina mistari miekundu kwenye bamper na gurudumu mieusi yenye mistari mieupe yakiongeza muonekano wa kuvutia.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi, labda sehemu ya maegesho au kando ya barabara. Gari hili lina risma nyeusi na fedha zinazong'aa likiongeza mvuto wake.

Safu ndefu ya magari yaliyopakiwa sambamba yakionyesha sehemu ya mbele ya magari kadhaa. Magari yote yamepakwa rangi nyeupe na ya fedha na yanang'aa yakionyesha kuwa ni safi.

Gari jeupe ana ya vani likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Gari hili lina stina na namba thelathini na nane kwenye sehemu ya nyuma na stika za onyo zenye rangi nyekundu na njano. Pia kuna madirisha yaliyopambwa.

Gari la aina ya SUV na milango yake ya nyuma inafunguliwa ikionyesha nafasi ya ndani. Vitu vya ndani vimefunikwa kwa vitambaa vya vijio na madishivo inaonekana.

Safu ya magari mapya ya aina mbalimbali yakiwa yamepakiwa kwenye mstari mmoja. Magari hayo yana rangi tofauti yakiwemo, nyeusi, nyeupe, ya kijivu. Magari yanaonekana yaakiwa yamepakiwa nje.

Gari la kifahari la zamani la rangi ya kijivu inalong'aa likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya mawe yenye kuvutia. Taa zake mbili kubwa za mbele na vioo vya kuangalia nyuma vinamulikwa kwa ung'aavu.

Hili ni gari la aina la basi ndogo au vani, rangi nyeupe, likiwa limeegeshwa barabarani. Gari lina namba ya usajili ya Kenya. Mlango wa abiria umefunguliwa ukiwa umefichua viti vya ndani. Kwa nyuma, kuna majengo, miti na mabarabara.

Magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ilozungukwa na miti na vichaka. Upande wa kushoto, kuna lori ndogo likiwa na sehemu ya nyuma iliyofungwa kwa wazi na chuma.

Lori kubaw la kusafirisha magari likibeba magari mengi ya abiria. Lori lenyewe ni la rangi ya chungwa na lina trela yenye viwango viwili vilivyopangwa kwa ajili ya kubeba magari.

Mtu anayesafisha gari jekundu lililovunjika. Linaonekana likiwa kwenye mchakato wa ukarabati. Gari hilo ni la aina ya Steveni na linaonekana halina madirisha. Mtu huyu amevaa kofia nyeusi.

Kundi la magari ya kifahari yaliyopakika kwenye maegesho ya wazi, labda katika uwanja wa kuuza magari. Magari mawili yakisimama wazi mbele. Gari la buluu la spoti linaonekana kuwa mustang fordi .

Sehemu ya nyuma ya gari jeupe aina ya Subaru likiwa limepakiwa nje chini ya jua kali. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri likionyesha muundo wake wa kisasa.

Toyota Prado ya kijivu imeingishwa kwenye eneo lenye nyasi na changarawe. Gari kina pau ya paa ya tahidi barabarani na bamba leseni, manjano la Kenya lenyewe.

Gari jeupe la kisasa, likiwa limeegeshwa barabarani wakati wa mchana. Gari hilo lina nembo. Mbele linapakwa gari nyeupe inayong'aa. Kioo cha mbele kina maandishi ya sticker .

Sehemu ya ndani ya gari tukilenga vitu vya nyuma vilivyofunikwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia isiyokolea. Viti hivi vinaonekana vikiwa safi na vimetunzwa vizuri vikionyesha faraja na anasa. Katikati ya viti vya nyuma, kuna sehemu ya kuegemea mikono iliyoshusha chini.

Gari lipya la kifahari . Rangi nyeupe inayong'aa likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari hili linaonekana likiwa safi na lenye muundo wa kisasa, likiwa na dimu ya kuvutia na madirishwa yaliyotingwa giza.

Gari la kifahari linaonekana kama Toyota likiwa limeegeshwa kwenye eneo la chagarawe. Gari rina rangi nyeusi iliyokolea na lina namba ya usajili.

Gari jeusi la kifahari inaonekana kama Mercede Benz ya samani, likiwa limeegesw kwenye barabara enye lami. Gari hilo lina namba ya usajili. Muundo wa gari unaonekana kuwa wa kisasa.

Safu ndefu ya magari meupe. Mengi yakiwa ni SUV yakiwa yameegeshwa kwa pamba kwenye sehemu ya kuegesha magari iliyo wazi. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya na safi.

Sehemu ya ndani ya gari kubwa labda gari la abiria lililoonekana kutoka nyuma kuelekea mbele. Kuna viti vingi vilivyopangika vyenye rangi ya kijivu na sehemu ya mizigo inaonekana kuwa kubwa.

Kundi la magari yaliyopakiwa kwenye eneo lenye nyasi lililozungukwa na miti mirefu na vichaka. Magari manne yanaonekana wazi. Kuna mtu aliyesimama mbele ya magari hayo. Inakaa ni kama anaenda kuendesha moja.

Gari la kijivu lililosimama kwenye kiwanja wenye vumbi likionyesha muundo wake wa kisasa na imara. Taa zake za mbele zinang'aa, vikiashiria mwanga wa jua. Nyuma yake, majengow ya ghorofa yanaonekana.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la mawe chini ya anga la bluu lililo wazi. Magurudumu yake ya hudhurungi yakitofautiana na rangi ya gari yakionyesha mwonekano wa kipekee.

Gari jekundu lililovunjika ambalo limeondolewa sehemu zake nyingi za ndani. Kiti kimoja cha dereva chenye rangi jekundu na nyeusi kimebaki lakini sehemu nyingi zote za sakafu zimefichuka chuma zilizochanika na zenye kutu.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari ambacho kinaonekana kuwa na magari mengi. Magari kadhaa meusi yameegeshwa karibu na kamera yakionyesha magurudumu yao yenye kung'aa. Upande wa kushoto kuna gari jeusi.

Kona ya solo la maua linaonyesha biashara yenye shughuli nyingi chini ya hema la kijani. Kuna maua mengi ya aina tofauti yakiwemo waridi nyekundu, meupe na maua mengine yenye rangi mbalimbali.

Duka kubwa la sanaa ya ufundi lililojaa bidhaa mbalimbali za kitamaduni. Kuta zimepangwa kwa michoro ya rangi, vitambaa vilivyochorwa vinavyoonyesha maktuwio mbalimbali. Mezani kuna sanaa za mbao. Nyuma yake kuna livo vya rangi tofauti.

Soko la viungo nchini. Vimejaa rangi na harufu. Mbele kuna aina nyingi za viungo vilivyopangwa kwenye ndoo na magunia zikiwemo pilipili nyeusi, tiki nyekundu na viungo vingine kwa vijani na vya kahawia.

Soko la wazi enye shuguli nyingi lililojazwa na matunda na mboga safi zilizopangwa kwenye stendi za mbao na ndoo. Viazi, nyanya, parachichi na mboga za zamani zinapatikana kwa wingi.

Soko la wazi la sanaa na ufundi lililojazwa na uchoraji na bidhaa za sanaa. Mchoraji mwengine anaonyesha mwanakodi na kiafrika kwa tembo na simba pamoja na baadhi ya juu za picha za watu mbali mbali.

Soko la nguo lililojaa shuguli, nguo nyingi zimetundikwa juu, huku zingine zikiwa zimerundikwa kwenye meza au sehemu ya kuuzia, kuna watu kadhaa wanaotembea katikati ya vibada wakitafuta au kuuza bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa limejaa matunda, mboga mbali mbali yaliyopangwa chini. Kuna milima ya nyanya nyekundu, maembe ya kijani kibichi na ndizi nyingi.

Rafu nyingi zilizojazwa na trei ya mayai zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, manjano, buluu na zambarau. Kila trei ina mayai mengi ya rangi ya kahawia na nyeupe yaliyopangwa kwa ukaribu.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la ufundi au la wazi lililofunikwa na paa la mbao. Kuna wanabiashara na wanunuzi wengi, wakijihusisha na biashara za mazungumzo. Upande wa mbele, mwanamke ameketi chini akiuza aina mbalimbali ya mapambo na shanga.

Soko kubwa la ndani lililojaa vibanda vya kuuzia matunda na mboga mbalimbali. Kuna rodi za- la ndizi likiwa na kijani kilichoning'inia na stendi nyingine zimejaa nyanya nyekundu, viazi, vitunguu na mboga za majani.

Kibanda kilichojaa matunda na mboga mbalimbali labda kwenye soko la wazi. Maganda ya ndizi zilizoiva imetundikwa juu huku mananasi kadhaa yakionekana chini.

Duka la ufundi wa mikono lililojaa bidhaa mbalimbali ya kitamaduni na mapambo. Upande wa kushoto na wa kulia kuta zimefunikwa kwa shanga na kiu za rangi nyingi iliyopakwa kwa ustadi na wa kuvutia macho.

Matunda na mboga mbalimbali zikiuzwa sokoni. Viazi vimpangwa kwenye chungu upande wa kushoto huku vitunguu vya zambarau zikiwa katikati. Nyanya nyekundu na kijani zimepangwa kwenye udhayarifu upande wa kulia.

Soko la wazi lililojazwa na wanabiashara. Wanawake wanaonekana wakiuza bidhaa zao. Wengi wao wameketi chini au kwenye viti vidogo karibu na mzigo ndogo ndogo na matunda.

Soko lenye shughuli nyingi nchini vinajaa wanabiashara na wanunuzi chini ya miavuli mikubwa ya jua. Kuna aina nyingi ya matunda na mboga zilizopangwa vizuri kwenye vibanda ikiwemo ndizi, machungwa na mboga za majani. Baadhi ya bidhaa zimefashwa.

Upande wa soko ambapo mboga mbalimbali zinauzwa kama vile spinechi. Tunamuona mwanaume anayekaa ni kaa ambaye anauza vitu akimpa kitu mwanamke anayenunua.

Ndizi nyingi za kijani kibichi zimepangwa wima kwenye ndoo mbele nyeupe zikiwa bado zimeambatana na shina zao ndefu za migomba. Nyuma ya ndizi kuna meza iliyojaa mazao mengine kama hayo.

Sehemu ya duka manamba ambapo mnyama mbalimbali zimepakiwa vizuri kwenye fridgi ya kioo kw ajili ya wateja. Katika sehemu ya mbeke ya fridgi kuna vipande vikubwa vya nyama nyekundu iliyokatwa vikionekana kuwa safi na wenye ubora.

Soko lenye shuguli nyingi likijaa viatu vilivyopangwa kwenye meza kubwa ya mbao, vikisubiria mnunuzi. Rangi mbalimbali ya viatu zimechanganyika kuanzia buti ya kahawia hadi snika nyekundu ya nyeupe.

Jumba la kisasa, lililojengwa kwa mitindo ya kifahari, lenye rangi ya kijivu na nyeupe. Nyumba hiyo ina madirisha makubwa yanayoasili madhara ya nje na nguzo ya mawe zinazoinua kutoka chini hadi juu.

Jengo refu la kisasa likionyesha muundo wa kisasa mwenye balkoni nyingi. Vimepakwa rangi ya kahawia na kirimu vichangia vizuri kwa kuipa jengo mueneo wa kuvutia.

Bango la matangazo, iliyobandikwa kwenye nguzo ya umeme, likitangaza jengo la kisasa la ghorofa nyingi liitalo. Bango linaonyesha jengo maridadi la rangi ya buluu na nyeusi, ikiwa na maneno, yaliyoandikwa wazi.

Ukiangalia ndani ya jengo lenye kuta za rangi ya kahawia njano, likiwa na madirisha mengi ya mraba yenye fremu nyeusi. Juu kabisa, pana lina fursa kadhaa za kioo na fremu nyeusi zikiwa wazi kidogo za kufungwa.

Jengo la ghorofa nyingi lenye rangi ya kijivu na buluu chini ya anga la buluu lililojaa mawingu meupe, juu ya jengo hilo kuna antena ya mawasiliano na bango kadhaa yameandikwa.

Ndani ya jengo la ghorofa likitazamwa kutoka chini kuenda juu, kuna paa la kioo wenye muundo wa chuma likiruhusu mwanga wa jua kuingia ndani. Kuta zina rangi ya udongo.

Ishara ya mali ilihasilishwa na iitwalo limited . Alama hiyo nyeupe yenye herufi nyeusi na nyekundu inaonekana wazi nje. Labda karibu na mali anayopatikana

Nyumba za kisasa za kifahari zinazoonyesha usanifu wa kuvutia. Upande wa mbele kuna lango kubwa la chuma lenye muundo wa kisasa likilinda eneo la makaazi. Nyumba iko katikati ina muundo wa ghorofa mbili.

Nyumba mpya za kisasa iliyojengwa nchini Kenya. Nyumba hii ina paa la chuma na kuta za kizabala rangi na kijivu ya kuwa matofali ya rangi ya dhahabu na bluu chini. Madirisha yanaonekana pia.

Jengo refu la kisasa linaonekanakama jengo la ghorofa au la biashara likiwa na madirisha makubwa ya kioo yanayoasi anga. Jengo lina rangi ya kahawa na balkoni na ishara zinazoonyesha kuwa ni za kutajiri.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi nyeupe na madirisha mengi ya buluu. Juu kabisa ya jengo kuna bango kubwa lenye maandishi ya njano likionyesha njia la lango nje au biashara iliopo hapo.

Bango jeusi la matangazo limebandikwa kwenye nguzo. Juu ya bango hilo, imeandikwa. Chini kidogo kuna nembo nyeupe lenye umbo la ala ya muziki, ikifuatwa na maneno. Chini kabisa kuna nambari ya simu.

Jengo refu la kisasa lenye rangi nyeupe na madirisha ya buluu lililosimama chini ya anga la buluu, lililoonyesha usanifu wa kisasa. Balkoni nyingi zinajipanga kwenye ulinganifu zilizoegezwa vizuri kwenye muundo wake.

Jengo ndefu la kisasa lina ghorofa nyingi na limejengwa kwa mtindo wa kipekee. Lina rangi kuu ya kijivu na nyeupe, huku likiwa na vibao kubwa vya njano vinavyoonekana vikining'inia nje.

Jengo refu la kisasa, lenye rangi nyeupe na madirisha ya buluu, likisimama wima, chini ya anga la buluu lilowazi. Balcony nyingi zinapangwa pande zake, zikionyesha usanifu wa kipekee.

Shamba la wazi. Linaonekana kama kiwanja cha kujenga likiwa na miti ya ndizi na mimea mingine iliyoota katikakati. Ardhi ina udongo wa rangi nyekundu na majani makavu yaiyoanguka ikionyesha kuwa haitumiki kwa kilimo au kisasa.

Jengo refu, la kisasa lenye rangi nyeupe na madirisha ya buluu, linasimama chini ya anga la buluu, lililo onyesha usanifu wa kisasa. Balcony nyingi zinajipanga kwa ulinganifu zikiongeza uzuri kwenye muundo wake.

Jikoni la kisasa lenye mpangilio nadhifu na wa kuvutia. Kabati za chini ni za rangi ya kijivu iliyokolea zikilingana na eneo la kazi nyeusi lenye kung'aa. Katikati la eneo la kazi kuna sinki mbili.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa moja au mbili iliyopakwa rangi ya beige na yenye paa la rangi ya kahawia. Ina madirisha mengi makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia huko ndani. Kuna balkoni ndogo yenye kioo juu ya mlango mkuu.

Jengo la gorofa lenye rangi ya kahawia na nguzo ya zambarau. Kwenye gorofa ya chini kuna maduka mbalimbali ikiwemo, saluni. Baadhi ya duka yana mabango yenye neno na jina ya biashara.

Barabara yenye majengo ya makazi na ujenzi unaoendelea. Upande wa kushoto kuna nyumba kadhaa zenye paa yenye rangi ya chungwa zilizojengwa kwenye mitindo sawa zikionyesha eneo la makazi.

Makazi yenye nyumba kadhaa zilizojengwa nyuma ya eneo kubwa la ardhi kavu yenye nyasi zenye rangi ya kahawia. Nyumba hizo zimejengwa kwa mtindo tofauti zikiwa na paa za vigae na rangi tofauti kama vile kahawia, njano na nyekundu.

Sehemu ya duka kubwa ya vyakula iliyojitokelea kwenye bidhaa ya kilimo hai kuna mabango ya kijani kibichi yenye neno oganiki yaliyoonekana juu. Rafu zimejaa matunda na mboga mbalimbali zikiwemo tikiti maji na labda matunda mengine.

Jengo kubwa la duka la kisasa lenye rangi ya nyeusi. Juu ya jengo jina la duka Quickmart limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu likionyesha ni maduka makubwa yanayobakika Kenya.

Friji wazi za kuonyesha bidhaa za chakula zilizopakiwa kwenye maduka makubwa au soko. Kuna safu kadhaa za bidhaa zinazopangwa vizuri zikiwemo nyama, soseji na bidhaa nyinginezo.

Meza ya chakula cha buffet iliyo jaa vyombo vingi vya chuma, vilvyojazwa na vyakula mbalimbali zilizopikwa. Vinavyovutia macho na hamu ya kula. Chakula kimepakwa umaridadi, kuanzia mchele uliochanganywa na mbadi ya karoti.

Njia ndefu ndani ya duka kubwa linayojaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, rafu zimejazwa na nafaka za watoto aina za cereals zikiwa zimepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa, inaonyesha sehemu ya matunda na mboga. Katikati ya picha kuna rada kubwa la machungwa na tufaha zilizopangwa vizuri kwenye meza maalum kuonyesha bidhaa.

Sehemu ya kujihudumia katika duka kubwa yenye mashaini ya kujichungura iliyo katikati kwenye silka ya mashine hiyo. Kuna maelekezo wazi yanayoonekana. Kando ya mashine, kuna sehemu ya kueka mizigo pamoja na vifaafu viwili.

Sehemu ya matunda katika duka kubwa ikiwa imejaa machungwa yaliyotufaa zilizopangwa vizuri kwenye vibanda. Machungwa mengi yamepangwa juu ya meza kubwa na kuna mabonga yanayoonyesha picha za machungwa yaliyotandikwa.

Duka kubwa la kisasa sehemu ya mboga na matunda. Kwenye rafu ya meza mbalimbali kuna makusanyo kubwa ya mboga na majani kama vile spinachi na saladi, zimepangwa vizuri na kuonekana safi. Juu ya stendi kuna mambango yanayoonyesha majina ya mboga labda bei yake pia.

Ndani ya duka kubwa au soko kuu nchini zikionyesha rafu ndefu zilizo jaa kahawa na bidhaa nyingine. Rafu zimepangwa vizuri zikiwa na pakiti nyingi za kahawa za chupa mbalimbali.

Duka kubwa jijini, linaloonekana kama duka la soko ambapo watu wanaonekana wakibuy vitu, moja kwa mwingine.

Ndani ya duka kubwa au maduka yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali na nje kuna paa za nasafu na taa ndefu za kanzo zinawekwa juu ya ndari, watu wachache mametokea kwenye mkokoto wa jua.

Sehemu ndefu ya rafu katika duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa za usafi wa meno, hasa ya chupa ya ya Colgate yamepagwa kwa ustadi kwenye rafu, yakionyesha aina mbalilmbali.

Ndani ya duka kubwa au jengo la biashara, tukiona ngazi ndefu ya umeme inayoshuka chini kuelekea ghorofa ya chini. Ngazi hii inaonekana kama kuwa ndefu na inafunikwa na mikono ya chuma yenye kunga.

Sehemu ya kuoka keki katika duka kuu. Keki zimegawanywa na kioo cha glasi. Tunaziona keki za rangi tofauti. Kuna keki za rangi ya nyeupe na zingine za manjano.

Rafu ndefu nyeupe ilioja bidhaa mbalimbali. Juu kabisa ya rafu kuna masanduku mekundu yaliyoja bidhaa zisizoonekana vizuri. Chini kidogo kuna masanduku kadhaa yanayo njano yenye chapa yakionyesha chokoleti hizo maalum.

Sehemu ya duka au soko inayouza bidhaa kwa wingi ambapo vyakula vimehifadhiwa kwa vyombo vya wazi vinavyowaruhusu wateja kuhudhuria. Juu kabisa, kuna safu ya mirija mirefu ya wazi iliyojaa aina mbalimbali ya karanga.

Duka kubwa la hypermarket ikiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa rafu na meza, katika sehemu ya mbele kuna vitu vingi, hasaa vitu vya michezo vikiwa vimepangwa kwenye meza nyeupe za maonyesho.

Duka kubwa la bidhaa inayoonyesha njia ndefu iliyojaa rafu za bidhaa. Upande wa kushoto na wa kulia kwa niia kuna rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo biskuti, nafaka na bidhaa nyingine zinavyofungashwa.

Sehemu ya mbele ya duka kubwa la bidhaa lenye jina Foodplus limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe kwenye bango ya kijani kibichi. Chini ya jina, kuna maandishi madogo yaliyosema "Chakula kingi..."

Duka la mboga lenye matunda na mboga nyingine zinazopangwa vizuri katika vibanda vya mbao na vikapu. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zinazopangwa kwenye vibanda vya mbao kwenye sakafu.

Duka kubwa la rejareja au jumba la duka ndani ya rafu na maonyesho yaliyovaa bidhaa mbalimbali, daria ndefu na ina taa nyingi zinazong'aa zikitoa mwanga wa kutosha. Upande wa kushoto, kuna makwini zilizovalia nguo za ndani.

Sehemu ya bidhaa za maziwa katika duka kuu au duka la jumla. Rafu ndefu zimejaa aina mbalimbali zaa bidhaa za maziwa ikiwemo maziwa, mdinga na bidhaa nyingine za maziwa zinazofukushana. Baadhi ya rafu zinaonekana kuwa tupu.

Ndani ya duka kubwa au soko kuu nchini zikionyesha asifu ndefu zilizo jaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi zimewekwa kwenye rafu na stendi zikiwemo karatasi za choo na taulo za jikoni.

Ndani ya duka kubwa jijini na soko kuu nchini likonyesha rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali zikiwemo karatasi za choo na taulo za jikoni. Rafu zimepangwa vizuri zikiwa na pakiti za karatasi za choo za chap.